Nje ya jengo, kukiwa na mashine mbili za kielektroniki zenye rangi ya bluu, na ufito wa kijani, zinazojihusisha na utoaji wa pesa.

Bango lenye rangi nyekundu na maandishi meupe yanayoelezea huduma za kibenki, zinazofanywa na benki ya "absa" kwa mtu aliye na kadi ya kielektroniki ya benki hiyo. Pembeni, kuna picha ya mtu ambaye tayari ameshafanya manunuzi kwa kutumia kadi ya benki hiyo.

Nje ya jengo moja, kukiwa na kibao chenye rangi ya kijani na nyeupe, kikiwa na maandishi kuonyesha kwamba kunapatikana benki eneo hilo. Pia magari yaliyopaki yenye rangi nyekundu na nyeupe.

Mtu aliyevaa fulana nyeupe akiwa kwenye mashine ya kielektroniki ambayo hutoa huduma ya kutoa pesa. Huku akiwa anachomeka kadi yake ili aweze kupata pesa.

Bango lenye rangi ya bluu, likiwa na maandishi meupe na bluu, yakielekeza huduma za kibenki. Kuna mkono ulioshika Simu, unaonyesha namna ya kujiunga na huduma hizo kwa kutumia mtandao wa simu.

Nje ya jengo kukiwa na kibao chenye rangi ya kijani na maandishi meupe kuonyesha upatikanaji wa huduma za kibenki. Pia kuna watu wanaotoka na kuingia ndani ya benki hiyo ili kupata huduma, na wengine ni wapita njia tu.

Bango kubwa lililosimamishwa, lenye rangi ya bluu na maandishi meupe, yanayoelezea huduma za kibenki zinazoendeshwa hapo. Mbele yake kuna watu waliosimama huku wakiwa wameshikilia bendera zenye rangi nyekundu, zinazoonyesha jina la benki hiyo.

Ndani ya chumba cha benki kukiwa na watu, baadhi yao wakiwa ni wateja na wengine ni wafanyakazi ambao wakiwa wanaendelea kupeana maelekezo yahusuyo benki. Juu ya meza zao kuna tarakilishi za mezani.

Sehemu ya baa, kukiwa na vinywaji ndani ya chupa zenye ujazo tofauti, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye shelfu, huku kukiwa na vinywaji vingine vilivyo ndani ya chupa zilizofunguliwa na vingine vikiwa kwenye glasi, kuna watu wanaoendelea kunywa hapo hivyo vinywaji.

Sehemu ya baa kukiwa na watu waliosimama wakicheza muziki, huku kwenye meza kukiwa na chupa zilizo na vinywaji. Pia, kuna glasi zenye rangi nyekundu zenye vinywaji zikiwa na mirija.

Ndani ya baa kukiwa na watu waliosimama wakicheza muziki unaopigwa kwa kutumia tarakirishi mpakato, wengine wamekaa huku wakiendelea kunywa vinywaji vyao, pia kuna mwanga hafifu wa taa za aina mbalimbali.

Ndani ya baa, sehemu ya kaunta kukiwa na vinywaji mbalimbali vikiwa vimepangwa kwenye mashelfu, vingine vikiwa ndani ya friji. Juu, kuna feni, na kwenye kuta moja kumebandikwa picha ya ndege wa porini.

Ndani ya baa kukiwa na watu wengi waliosimama na kucheza muziki. Pembeni, kuna kaunta iliyo na vinywaji vikali vilivyopangwa kwenye mashelfu vizuri. Dari la baa hii kuna maua yaliyopambwa, pamoja na taa zenye rangi mbalimbali zikiwa zinawaka.

Sehemu ya baa kukiwa na watu ambao juu ya meza kukiwa na vinywaji vya aina mbalimbali, pamoja na glasi. Miongoni mwao mmoja ameshika chupa iliyo na kinywaji. Pia, kuna kabati la vioo lenye shelfu, kukiwa kumepangwa chupa zenye vinywaji za ujazo tofautitofauti.

Eneo la baa sehemu ya kaunta kukiwa na vinywaji ndani ya chupa zenye ujazo tofauti kukiwa na mtu ndani yake aliysimama amevaa nguo nyeusi, juu kukiwa na glasi yenye kinywaji, pembeni yake kuna mwingine aliyesimama ameshika glasi iliyo na kinywaji.

Sehemu ya baa kukiwa na vinywaji vilivyo ndani ya ujazo tofauti, vimepangwa katika shelfu. Pembeni kuna meza iliyozunguukwa na stuli ndefu. Pia kuna mtu aliesimama amevaa shati jeupe.

Eneo la wazi linalojihusisha na uuzaji wa magari, kukiwa na gari ndogo nyeusi, kubwa lenye rangi ya kijivu likiwa ndani ya uzio uliojengwa kwa tofali za kuchoma.

Eneo la wazi lililo ndani ya uzio, kukiwa na magari yenye rangi nyeupe, yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Pia kuna miti na nguzo zenye nyaya.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa magari, ndani ya chumba kukiwa na magari mawili, yenye rangi nyeusi. Ukutani kumebandikwa bango lenye rangi ya bluu na maandishi meupe ya kuonyesha jina la kampuni linalotengeneza magari hayo.

Gari linalouzwa, likiwa limefunguliwa milango ili mteja aweze kuona muundo wake kwa ndani. Kuna siti zilizo na rangi ya maziwa. Pembeni ya gari hili lipo gari jingine lenye rangi nyekundu.

Gari lililondani ya uzio, pembeni kukiwa na nyumba, lina rangi nyeusi, huku limefunguliwa milango, kwa ajili ya kuonyesha sehemu za ndani, ili mteja anayetaka kuja kulinunua aone muundo wake.

Sehemu ya kuuzia magari kukiwa na gari lilofunguliwa milango ya mbele ili mteja aweze kuona muundo wake kwa ndani. Pembeni ya gari hili yapo magari mengine ambayo na yenyewe yanauzwa.

Eneo la wazi likiwa na magari yaliyopangwa kwa mstari yenye rangi nyeupe, yakiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Pembeni kuna uzio uliozunguka magari haya na zipo nyumba za ghorofa mbili, moja iliyojengwa kwa kioo na nyingine yenye rangi ya maziwa.

Eneo linalojihusisha na uuzaji wa magari, kukiwa na gari za aina tofauti, zikiwa ndani ya uzio, moja wapo limefunguliwa milango na kuonyeshwa sehemu za ndani za gari hilo.

Gari linalouzwa likiwa limeonyeshwa sehemu za ndani, ambazo viti vyake vimeshonewa ngozi yenye rangi ya kahawia, na kufunikwa kwa nailoni ili kuzuia vumbi.

Eneo linalotumika kuweka magari yanayouzwa likiwa limezungushiwa uzio, ambao ndani kuna banda kubwa lenye magari hayo. Pia juu ya banda kuna mabango mawili na kitambaa kinachoonyesha kampuni inayohusika na uuzaji wa magari hayo.

Chumba kilicho na magari yenye rangi nyeupe na nyeusi, yakiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Chumba hiki kinakuta zenye rangi nyeupe na madirisha, pia zipo taa zinazowaka kufanya chumba hiki kiwe na mwanga.

sehemu inayohusika na uuzaji wa magari,. Zipo zilizopaki zenye rangi nyeupe na nyeusi zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Pembeni ya gari hizo kuna nguzo zenye rangi ya bluu.

Sehemu ya kuuzia magari iliyozungushiwa uzio, ndani kukiwa na magari madogo yenye rangi nyeupe. Kumezungukwa na miti pamoja na jengo la ghorofa.

Chumba kinachotumika kuuzia maziwa, kikiwa na mashine ya kielektoniki ambayo inafanya kazi ya kutoa huduma ya kuuza maziwa. Mashine hii ina rangi ya bluu na nyeupe, pia picha ya ng'ombe na mtoto.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe na kijani, kukiwa na mtu aliyesimama akiwa ameshika glasi sehemu ya kuwekea maziwa. Pia, kuna glasi iliyo kwenye meza chini. Wapo watu waliopanga mstari wakisubiri kupata huduma hiyo ya maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe, ikiwa na pande mbili. Sehemu ya kutolea maziwa kuna mataulo yamening'inizwa hapo. Pembeni ya mashine hiyo, kuna vyombo maalumu, vinavyotumika kuwekea maziwa.

Kibanda kinachojihusisha na uuzaji wa maziwa, chenye rangi nyeupe ndani, nje kuna kijani. Kuna watu waliosimama, wakiwa wanasubiri kuhudumiwa. Pembeni kuna vibanda vingine vya biashara.

Mashine ya kuuzia maziwa ambayo ina sehemu mbili zinazohusika na utoaji wa huduma, moja kwa ajili ya kufanya malipo na nyingine kutoa maziwa. Mashine hii ina rangi ya bluu na nyeupe, pia ina picha za ng'ombe.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe, kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, pia kuna sehemu mbili; moja kwaajili ya kufanyia malipo na nyingine ya kutolea maziwa, ikiwa na chombo kimewekwa.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu ikiwa na maandishi meupe na picha ya ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi, pembeni kuna meza juu yake kumewekwa kasha lenye rangi ya bluu na pembeni kuna mtu amesimama akiwa ameshika mlango wa mashine hiyo.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa , nje kukikiwa na picha iliyo na mtoto na ngombe mweusi mwenye mabaka meupe . Pia Kuna mtu alievaa flana ya rangi ya bluu na suruali nyeusi akiwa amesimama.

Mashine ya kuuzia maziwa ikiwa ndani ya duka, ina rangi ya bluu na kijani. Pia, ina picha ya ng'ombe mweusi mwenye baka jeupe. Pembeni kukiwa na mtu amesimama, akibonyeza vitufe sehemu ya kuandika kiasi cha pesa, huku mkono mwingine ukiwa unakinga maziwa.

Jengo la ghorofa chini kukiwa na duka la kuuzia maziwa, lililo na bango lenye rangi nyeupe na bluu, huku kukiwa na picha za bidhaa zinazopatikana katika duka hilo.

Ndani ya duka la kuuzia maziwa, kukiwa na muuzaji aliyevaa koti jeupe akimimina maziwa kwenye jagi. Nje ya duka kuna watu wanaosubiri kupewa huduma hii, na madirisha ya duka hili yana rangi ya bluu.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, kukiwa na mtu aliyesimama mlangoni. Nje ya duka hili kumepakwa rangi ya bluu, kukiwa na picha ya dumu linalotumika kuhifadhia maziwa, na glasi inayowekewa maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa, ikiwa ndani ya chumba, ina pande mbili za kufanyia manunuzi, kukiwa na glasi zenye rangi mbalimbali zilizopangwa pembeni, pia kuna mtu aliyevaa fulana nyeupe amesimama akimimina maziwa kwenye glasi yake.

Ndani ya chumba cha duka kuna mashine inayotumika kuuza maziwa, yenye rangi nyeupe, bluu, na maandishi meupe na meusi. Pia, kuna picha ya mtoto aliyeshika glasi iliyo na maziwa. Pia, ndani ya duka hili kuna shelfu zilizo na bidhaa nyingine.

Mashine ya kuuzia maziwa, yenye rangi ya bluu na kijani chini kukiwa na maandishi meupe. Pia kuna picha za watoto wawili walioshika glasi, mmoja akiwa anakunywa maziwa. Kuna ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi. Mashine hii iko ndani ya chumba.

Ndani ya duka kuna mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe na bluu, huku sehemu ya kutolea maziwa kukiwa na jagi limewekwa, pia ndani ya duka hili kuna bidhaa nyingine kama vile soda zilizopagwa vizuri kwenye shelfu zinauzwa.

Nje ya duka linalouza maziwa, kukiwa na bango juu lenye maandishi, pia kuta za duka hili zimeandikwa maandishi, yanayoonyesha upatikanaji wa huduma ya maziwa. Pia wapo watu waliosimama nje ya duka hili.

Mashine ya kuuzia maziwa, yenye rangi ya bluu, ikiwa na maandishi meusi na mekundu, kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi. Mashine hii ina sehemu mbili, moja ya kuandikia kiasi cha pesa, na nyingine kutolea maziwa.

Ndani ya duka kuna mashine inayotumika kuuza maziwa; yenye rangi ya bluu na nyeupe na maandishi mekundu, kukiwa na picha ya mtoto aliyeshika glasi ya maziwa, pamoja na ng'ombe. Pia zipo bidhaa nyingine ndani ya duka hili zilizopangwa vizuri kwenye mashelfu.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa yaliyondani ya vyombo vyenye ujazo wa aina tofautitofauti. Pia kumebandikwa picha zenye rangi ya bluu zikiwa na ng'ombe wenye mabaka meusi na meupe na watoto wakiwa wanacheza.

Maziwa yanayo uzwa yaliyo ndani ya vifungashio vya aina mbalimbali na vyenye ujazo tofauti, vilivyopangwa kwenye sherfu vizuri ndani ya duka na vingine vikiwa kwenye matrei meupe, pembeni kuna mtoto anae tazama bidhaa hizo.

Duka la kuuzia maziwa likiwa limebandikwa karatasi zenye rangi ya bluu zenye picha ya mtoto anayekunywa maziwa, pembeni yake kukiwa na glasi inayowekewa maziwa, na ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi. Pia kuna mashine ya kuuzia mafuta pembeni.

Kibanda cha kuuzia maziwa ndani yake kukiwa na mtu aliyevaa nguo yenye rangi nyeupe, nyuma yake kuna mashine inayotumika kuuzia maziwa, ikiwa na rangi ya bluu na kijani.

Duka linalojihusisha na utoaji wa huduma ya maziwa, kukiwa na mtu aliyevaa nguo yenye rangi nyekundu akiingia ndani ya duka hilo kupata huduma, nje kumepakwa rangi ya kijani.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na maandishi meupe, kukiwa na picha ya ng'ombe na maziwa yanayomiminwa ndani ya chombo. Mashine hii ipo nje ya duka pembeni yake kuna pikipiki iliyopaki.

Nje ya duka kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya pinki na nyeupe, huku ikiwa na picha ya ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi. Ndani ya duka kuna mtu aliyesimama.

Ndani ya chumba kuna mashine za aina mbili; moja ikiwa ni mashine ya kuuzia maziwa, yenye rangi ya bluu na nyeupe, kukiwa na picha ya ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi, pembeni yake kuna mashine nyingine inayohusika na kuuza saladi.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya kijani na bluu, ikiwa imefunguliwa pia kuna picha ya mtoto aliyeshika glasi ya maziwa, pembeni yake kukiwa na ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuzia maziwa, ndani kukiwa na watu. Wawili wakiwa ni wanunuaji, na wengine ni wauzaji ambao tayari wameshapima maziwa, kwenye chombo kilicho juu ya meza. Ndani ya shelfu kuna madumu matatu yenye rangi ya njano.

Duka la kuuzia maziwa, nje likiwa limepakwa rangi nyeupe na bluu, yenye picha ya chombo maalumu cha kuwekea maziwa na mtu aliyekaa akiwa na glasi ya maziwa. Ndani ya duka hili kuna mashine maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa ikiwa nje ya duka, ina rangi ya bluu na nyeupe huku ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, juu yake kuna glasi iliyo na maziwa.

Chumba kilicho na mashine nyingi za kuuzia maziwa zenye rangi nyeupe, bluu na kijani huku zikiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na kahawia. Pia ipo friza yenye rangi ya kijivu.

Duka linalojishunghulisha na uuzaji wa maziwa nje kukiwa na mtu amesimama dirishani akipatiwa huduma hiyo, juu ya duka hilo kuna bango linaloonyesha hupatikanaji wa huduma hiyo ,pembeni yake kuna picha ya ngombe mwenye rangi ya kahawia na nyeupe .

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe, ikiwa na picha ya ng'ombe na maandishi meupe, iko ndani ya duka, ambalo pia linauza bidhaa za aina nyingine zilizopangwa vizuri kwenye mashelfu.

Kibanda cha kuuzia maziwa: ndani yake kukiwa na mashine inayotoa huduma hiyo yenye rangi ya bluu, nyeupe, na kijani. Mashine hiyo ina sehemu mbili; moja kwa ajili ya kukingia maziwa na nyingine ya kuwekea pesa, pembeni kuna mtu aliyesimama amevaa kofia.

Duka la kuuzia samani, likiwa na makochi yenye rangi nyeupe na bluu, kitanda chenye rangi ya damu ya mzee, pia kuna meza ya chakula iliyozungukwa na viti. Pembeni kuna kabati lililo na mito kwa ajili ya kuweka kwenye makochi, iliyopangwa kwenye shelfu za kabati hilo.

Sehemu ya wazi inayojishughulisha kwa uuzaji wa samani, ikiwa imefunikwa kwa turubai lenye rangi ya kijani, kukiwa na vitanda kimoja wapo kikiwa na godoro lenye rangi ya bluu, nyuma yake kukiwa na meza ndogo kwa ajili ya kuwekea televisheni, pia kipo kitanda aina ya dabodeka.

Duka linalouza samani, kama vile makochi yenye rangi nyeusi, ugoro na kahawia yaliyo na muundo tofauti. Yamepangwa vizuri, kuna meza ndogo. Pia zipo taa zilizowekwa pembeni ya makochi.

Eneo la wazi lililo na samani kama vile, makochi yaliyowekewa sponji, na kushonewa kitambaa cha rangi nyeupe. Pia kuna meza kubwa ya chakula na viti vyake. Samani hizi zipo kwa ajili ya kuuzwa.

Duka la kuuzia vifaa vya samani, kukiwa na vitu kama vile: makochi ya aina na muundo tofauti tofauti, makabati na stuli vikiwa ndani ya duka vinauzwa.

Sehemu ya wazi inayotumika kuuzia vitu vya samani, kukiwa na vitanda aina ya dabo deka vyenye rangi ya kahawia, pembeni yake kuna watu wamesimama na ipo miti.

Ndani ya chumba kinachojihusisha na uuzaji wa samani, kuna makochi yenye rangi nyeusi na brauni, meza ndogo iliyo na rangi nyeusi na nyeupe juu yake kuna mapambo wameweka pia kuna stuli ambayo ina taa.

Mbele ya nyumba kukiwa na meza, iliyowekewa mbao huku kukiwa na mtu aliyesimama ameshika msumeno, akiendelea kukata moja ya mbao, kwa ajili ya kutengenezea vifaa vya samani ambavyo baadae huja kuviuza.

Duka linalouza samani, kama vile; makochi yenye rangi za aina mbalimbali, meza, stuli na vitanda. Vitu hivi hutumika nyumbani. Pia kuna taa zinazowaka, ili kufanya mnunuzi kuona samani hivi vizuri.

Eneo la wazi, lililo na kibanda kilichofunikwa kwa turubai lenye rangi ya kijani, kinacho jishughulisha na utengenezaji na uuzaji wa samani. Wapo watu wawili wanaoranda mbao, wakiwa wamevaa nguo zenye rangi ya bluu.

Duka lililo na samani za aina mbalimbali, kama vile: makochi yenye rangi mbalimbali, pia kuna meza za chakula zilizozungukwa na viti, kuna taa zinazowaka zinazosaidia mteja aweze kuona bidhaa zilizoko humu kwa uraisi, pia kuna mtu amesimama, huku ameshika moja ya mito iliyoko kwenye kochi.

Vifaa vya samani aina ya vitanda vya dabodeka vyenye rangi ya kahawia vikiwa vimepangwa vizuri katika mstari. Pembeni yake kumezungukwa na uuzio wenye miti.

Duka kubwa linalojihususha na uuzaji wa samani kama vile: makochi yenye rangi ya kijivu na bluu, meza ndogo zenye rangi nyeupe na brauni zikiwa na maua juu yake pia kuna viti vilivyozunguka meza kubwa.

Banda linalojihusisha na uuzaji wa samani, kukiwa na makochi yenye rangi ya kijivu, pia vifaa vingine vikiwa vimepangwa pembeni kwa ajili ya kuuzwa.

Banda la kuuzia samani, likiwa na makochi ya rangi mbalimbali, pia yapo magodoro yanayouzwa hapo. Juu ya banda hilo kuna bango linaloonesha jina na picha za samani zinazopatikana hapo.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi kukiwa na watu wawili waliovalia sare za mashati meupe wakitoa maelekezo kwa mteja wao, pia kuna meza iliyopambwa kwa maua ukutani kukiwa na kifaa kinachotumika kuzimia moto.

Moja ya chumba katika hoteli, kukiwa na kitanda kilichotandikwa shuka jeupe lenye mauamaua na mito miwili yenye foronya yenye rangi ya kahawia, pembeni kuna meza na kiti.

Ndani ya hoteli, kukiwa na viti vyenye rangi nyeusi na meza zilizowekewa maua juu yake. Pembeni kuna vifani vya watu walivaa nguo za kimasai, ukutani kuna kifaa kinachotumika kuzimia moto ukitokea ndani ya hoteli hiyo.

Ndani ya hoteli, kukiwa na meza ndogo zilizozungukwa na viti vitatu, huku kukiwa na watu waliosimama na mwingine amekaa, kuta za hoteli hii zina rangi nyeupe, pia yapo maua yanayopendezesha sehemu hii.

Sehemu ya hoteli iliyo na makochi kwa ajili ya kukaa, pembeni kukiwa na meza. Pia yupo mtu aliyesimama, ukutani kuna saa za mshale dari la hoteli hii, limetengenezwa kwa kutumia mbao zenye rangi ya kahawia, huku kukiwa na taa zinazowaka.

Sehemu ya soko kukiwa na nyanya Ilizopangwa juu ya maboksi pia kuna karoti, viazi mviringo vilivyo ndani ya ndoo, vitunguu kuna mama aliyeinamaa akiendelea kupanga viazi mviringo, wapo watu wengine pembeni yake wakiwa wamesimama.

Moja ya kibanda katika soko, kikiwa na nyaya zilizo juu ya meza, zilizogawanywa katika makundi matatu, na kila kundi likiwa na bei iliyoandikwa kwenye karatasi. Pia yupo mama aliyevaa aproni ya rangi ya damu ya mzee, akiendelea kuzipanga nyanya hizo.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, kukiwa na matoroli yaliyowekewa bidhaa zinazouzwa kama vile: kabeji, matango, pilipili hoho zenye rangi nyekundu na kijani, karoti, pia zipo njugu ambazo zimepimwa katika ndoo ndogo na nyigine zikiwa zinawekwa na mtu ndani ya kifungashio.

Eneo la soko, kwenye kibanda chenye turubai la rangi nyekundu, kukiwa na meza zilizo na matunda juu yake kama: machungwa, tufaa na mapapai, kuna mtu aliyevaa barakoa akiwa anaendelea kuyapanga matunda vizuri, mwingine amesimama mbele ya matunda ameshika chupa.

Sehemu ya kibanda sokoni, kukiwa na nyanya zilizogawanywa katika makundi matatu, na kila kundi kuna karatasi inayoonyesha bei, pia yupo mtu anayeendelea kuweka vizuri nyanya hizo.

Eneo la soko lililo na vibanda, kukiwa na bidhaa kama vile: matango, nyanya, nazi na ndizi. Pia kuna watu wengi ambao wanaojishughulisha na uuzaji na ununuzi wa bidhaa zilizopo hapo.

Duka linalo jishughulisha na uuzaji wa taa za umeme zenye rangi nyeupe na nyeusi, zilizo pachikwa ukutani, pia zipo nyingine zenye rangi tofauti zilizo mfano wa maputo zimenig’inizwa juu, kukiwa na mtuu aliye kaa akiangalia tarakilishi mpakato.

Sehemu ya soko, inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa bidhaa zinazotengenezwa kwa kutumia vyuma na mabati, kama vile; majiko, karai za kukaangia vitu, masufuria na tranka. Pembeni kuna miti na vibanda.

Banda linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti, zilizopangwa kwenye mashelfu na nyingine zikiwa juu ya meza. Pia kuna watu watatu, wengine wakiwa ndani ya banda, na mwingine amesimama pembeni ya banda akiwa anafanya manunuzi.

Sehemu ya soko kukiwa na nyanya ambazo zimewekwa ndani ya vifungashio na nyingine zikiwa ndani ya ndoo ndogo, huku vimewekwa juu ya meza. Pia vipo vitunguu ambavyo vipo ndani ya boksi la njano na kabeji. Ndani ya vibanda vilivyopo sokoni kuna wakina mama waliokaa na mwingine akiwa amesimama, wote wakiwa wamevaa aproni.

Kibanda cha biashara kilicho na bidhaa kama: nyanya, mbogamboga, viazi mviringo, ndizi mbichi na mbivu zilizoning'inizwa. Mbele ya kibanda kuna wakina mama wawili wameshika mfuko, mmoja wao amevaa aproni nyekundu.

Sehemu ya soko lenye vibanda kukiwa na watu wanaonunua na kuuza nyaya, ambazo zimewekwa kwenye meza ndani ya ndoo zenye ujazo tofautitofauti, na nyingine zikiwa ndani ya boksi.

Sehemu ya soko, kukiwa na kibanda kilicho na matunda ya aina mbalimbali, kama vile; machungwa, tufaa, papai, ndizi mbivu na matikiti. Matunda haya yamepangwa vizuri mezani tayari kwa kuuzwa. Pia pembeni kuna mtu amesimama, aliyevaa koti lenye rangi ya kijani.

Vibanda vilivyoko sokoni juu yameza kukiwa wameweka mbogamboga, karoti, bitruti, matango, mapapai kwa ajili ya kuja kuwauzia wateja, pia kuna mtu aliyesimama huku akiwa naonyesha mboga mojawapo ya majani.

Eneo la soko lililo na vibanda, juu ya meza kuna maboksi yaliyo na rangi ya njano, kijani na maziwa yakiwa na nyanya. Ndani yake wapo watu wawili mmoja akiwa anamuekea mwenzie nyanya ndani ya bakuli lenye rangi ya bluu lililo na matundu.

Sehemu ya soko kukiwa na bidhaa zinazouzwa, kama vile mihogo, nyanya, ndizi mbivu na viazi mviringo. Nyuma yake kuna maduka mengine, yanayouza bidhaa tofauti na hizi. Wapo watu waliosimama katika soko hilo kwenye vibanda.

Sehemu ya soko kukiwa na watu ambao wanafanya biashara, kukiwa na bidhaa ya viazi mviringo ambavyo tayari vimeshapimwa kwenye ndoo ndogo na vingine vikiwa bado ndani ya mifuko.

Sehemu ya soko iliyo na vibanda vyenye meza, juu yake kukiwa kumewekwa bidhaa kama vile: nyanya chungu, nyanya, hoho, karoti, pamoja na maharage mabichi, yaliyomenywa yakiwa ndani ya ungo. Pembeni kuna watu waliokaa.

Bango lenye rangi ya kijani na nyekundu kukiwa na maandishi yaliyo andikwa "M-Pesa", pia kuna mikono iliyo shika simu ikifanya miamala ya kuhamisha pesa kwenda kwenye mtandao huo.

Jengo la ghorofa lenye maduka, kukiwa na bango linaloonyesha uwepo wa huduma ya utoaji na uwekaji wa fedha, kwa njia ya mitandao ya simu, pembeni kukiwa na pikipiki zimepaki.

Mashine inayotumika kutoa huduma za kifedha, ikiwa imeshikwa mkononi, ina rangi nyeusi, huku kukiwa na kadi yenye rangi ya bluu imechomekwa, ili kuweza kufanya miamala ya kutoa pesa.

Nyumba za ghorofa zilizo ndani ya uzio uliojengwa kwa matofali, zikiwa zimepakwa rangi za aina tofautitofauti. Nje ya nyumba mojawapo kuna nguzo iliyo na nyaya za umeme, pia mageti ya nyumba hizi yamepakwa rangi na yakiwa ni ya wavu.

Nyumba kubwa ya ghorofa yenye rangi ya ziwa, kukiwa na tenki jeusi la maji. Ipo ndani ya uzio uliojengwa kwa tofali, juu yake kuna nyaya zinazopitisha umeme kwa ajili ya ulinzi.

Eneo lililo na nyumba za gorofa, mojawapo, ikiwa imepakwa rangi nyeupe, blue na kijivu ipo ndani ya uzio. Mbele kuna watu wamesimama na kuna eneo la wazi lililo na majani, upande wa nyuma kuna miti na mahindi.

Ukuta uliojengwa kwa kutumia tofali, ndani yake kukiwa na nyumba zenye rangi ya kahawia na ufito wa kijivu juu. Pia, kila nyumba ina tenki jeusi kwa ajili ya maji.

Duka linalouza nguo za aina mbalimbali, kama vile: makoti, fulana, masweta na suruali; vikiwa vimening'inizwa. Pia zipo nyingine zilizopangwa kwenye mashelfu, juu kuna mikoba.

Sehemu ya duka iliyo na bidhaa za aina mbalimbali, kukiwa na mdoli aliyevalishwa miwani na kofia, na nyingine zikiwa zimetundikwa kwenye stendi. Pia kuna mikoba, viatu na vifani vilivyovalishwa mikufu pamoja na hereni.

Chumba kikubwa cha duka kukiwa na nguo za kiume kama vile:mashati yaliyo ndani ya mifuko yamepangwa vizuri kwenye stendi zilizo na shelfu, pia yapo makoti yenye rangi mbalimbali yakiwa yamening'inizwa kwenye vyuma.

Duka lililo na nguo zinazo uzwa, zenye rangi na aina tofauti. Zikiwa zime ning'inizwa, kuta za duka zina rangi nyeupe na mwanga wa taa zinazo waka, hufanya nguo zionekane vizuri na kwa urahisi.

Sehemu ya duka kukiwa na vyombo vya plastiki vyenye rangi na maumbo tofauti, mfano: vikombe, sahani, mabakuli, makontena na faneli; vikiwa vimepangwa vizuri kwenye shelfu. Pia wapo watu wawili wakichagua vyombo na pembeni yao kuna trei lenye matairi kwa ajili ya kuwekea bidhaa zilizonunuliwa.

Sehemu ya duka kubwa kukiwa na vinywaji kama vile soda, juisi na maji, vilivyo ndani ya chupa na maboski katika ujazo tofauti tofauti. Vikiwa vimepangwa vizuri kwenye mashelfu pia kuna taa zinazo waka kufanya vinywaji hivi viweze kuonekana kwa urahisi.

Sehemu ya kufanya malipo, ndani ya duka kubwa, ikiwa na tarakilishi ya mezani pamoja na kifaa kingine chenye rangi nyeusi, huku kukiwa na mkono ulioshika soseji zilizo ndani ya mfuko.

Sehemu ya duka kubwa lenye bidhaa tofauti, kukiwa na kanda mbili zenye rangi tofautitofauti zimetundikwa, pia kuna raba, viatu vya ngozi, vilivyowekewa bei, na kwenye makabati kuna mikoba iliyopangwa vizuri.

Duka linalojihusisha na uundaji wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile viti vyenye rangi nyingi, baiskeli na mipira iliyo ndani ya trei la wavu. Pia zipo bidhaa nyingine zilizo pangwa vizuri kwenye mashelfu, pembeni kukiwa na watu wamesimama.

Sehemu ya duka kubwa kukiwa na juisi zilizo ndani ya chupa, na nyingine kwenye maboksi zikiwa katika ujazo tofauti. Pia, kuna bidhaa kama ndoo, majaba, na makontena yaliyopangwa vizuri kwenye shelfu.